Ni wachezaji walemavu wenye mchezo wa ndondi wanawakilisha nchi ya Kenya na miongoni mwao ni kiongozi, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko ambaye amewatembelea na wamekusanyika kupiga picha.

Ni chumba kijulikanacho kama maabara ya computer . Chumba chenyewe kina tarakilishi nne zilizowekwa juu ya meza mbili zenye rangi nyeupe kisha kuna viti vyeupe ambavyo pia viko kando ya meza hizo.

Ni mwanariadha. Mwanariadha wa ulemavu manake ana miguu ya chuma na kisha ana kile kifaa cha kumsaidia kutembea . Ameketi kwenye kiti na mwanariadha huyu anachezea ama anawakilisha taifa la Kenya.

Kiwanja chenye nyasi zilizofyekwa, kimeshamiri mti mrefu kisha kando yake kuna maua yaliyopandwa kwenye foleni, maua yanayoelekezwa hadi kwenye jengo refu lenye madirisha mengi, nyuma ya jengo hilo kuna jengo lingine la ghorofa linaloonekana kwa umbali.

Ni ukurasa katika kitabu cha kiswahili cha sarufi mada yenyewe ni matumizi ya hiki na hivi na kuna picha ya mfulana na mzee.

Mwanamke huyu aliyevaa vazi lililoandikwa, Kenya, ana mashua inayotumia makasia mawili, anapiga makasia akiwa majini, ili kusongeza mashua yake mbele amevalia kofia nyeusi.

Ni vifaa vya michezo vya watoto, hasa sana bembea ya chuma ambayo wanafunzi hutumia wakati wa mapumziko kujiburudisha kwa kusukumana mbele na nyuma ili kufurahia mchezo wenyewe wa bembea na ndio mwanzo michezo hiyo inaezekwa.

Mwanariadha Koech ni mlemavu, ni mwanariadha mwanamke na anasaidiwa wakati wa kukimbia na mwanariadha wa kiume na wawili hawa wameshika kamba moja.

Jengo hili ni la ghorofa, kuna milango kadhaa ambazo zinaonekana na ni milango sita yenye rangi nyekundu. Ghorofa hili lina vyuma ambavyo vimetumika ili watu wasianguke kutoka juu ya ghorofa hili.

Kuna wanaume wawili ambao wanafanya mazoezi ya mchezo wa ndondi, wamevalia glavu ya samawati na nyingine ni nyeupe na ya kijani kibichi. Mmoja ni mlemavu na ameketi kwenye baiskeli ya walemavu.

Ni darasani. Kuna madawati mawili yaliyochakaa kisha kuna viti viwili. Ukutani pia kuna madirisha ambayo yamefunikwa na pazia. Sakafu pia limetengenezwa vizuri.

Hizi ni karatasi aina za manila ambazo hutumika shuleni na walimu kuchorea ratiba ya vipindi vya masomo ya Juma lote pia wanafunzi huweza kutumia katika kuchorea michoro yao. Walimu pia wanaeza kuzitumia katika kuchora vitu vya kuwafundishia wanafunzi.

Ni chati inayoonyesha michezo ya watoto, haswa sana wale watoto wa shule za chekechea, kwani watoto hawa wanajifunza kucheza, kusoma na jambo hili linawawezesha katika kukua kwa pamoja, kwamba kuna mikono ya watoto na pia kuna michoro ya watoto wawili.

Mwanariadha anayejulikana kama Asiya Sururu anafanya mazoezi kwenye mto Oise. Ana mashua yake ambayo ina vifaa mbalimbali na anatabasamu huku miwani ameweka juu ya kichwa chake.

Hapa ni darasani ambapo kuna viti vingi. Ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao na chuma. Kuna sehemu ya mwanafunzi kuandikia na pia chini ya viti hivi kuna sehemu ya mwanafunzi kuweka vitabu vyake.

Aliyekua waziri wa elimu nchini kenya Bwana Ezekiel Machogu amevalia suti ya samawati na anazungumza kwenye kipaza sauti. Yuko katika shule ya wanafunzi spesheli yaani wanafunzi ambao si kama kawaida.

Ni chumba kifahamikacho kama maabara ya kompyuta. Maabara yenyewe imesheheni tarakilishi nne na tarakilishi tatu zinaonekana ijapo tarakilishi ya nne haionekani. Kuna viti kando ya meza zilizobeba tarakilishi zenyewe na madirisha yenye pazia.

Ni hafla inayohusu watoto wanaoishi na ulemavu. Kuna kiongozi ambaye anazungumza kutumia kipaza sauti na kisha kuna chati ambayo inaonyesha wale ambao wamesimama na watoto hawa walemavu ikiwemo tume ya walimu, ikiwemo pia madaktari wakutibu masikio.

Haya ni madarasa shuleni. Madarasa haya yana milango ya rangi nyekundu na kuna picha ambazo zimechorwa kwenye kuta za madarasa haya. Picha hizi ni za twiga, ndovu na wanyama wengine. Pia kumepandwa maua kando ya madarasa haya.

Wachezaji hawa ni walemavu. Wanacheza mchezo wa mpira. Mmoja amevalia sare ya kijani kibichi na mwenzake sare nyekundu. Uwanja wanaochezea umejaa mchanga.

Hili ni sanduku la faili, kuna faili zingine juu ya sanduku. Hasa sana faili ya samawati, kuna mfano wa faili ambayo ni ya karatasi ,na pia faili ya plastiki. Kabati hili lina vijisehemu vya kuweka faili, faili ni muhimu katika kuhifadhi nakala mbalimbali ili siziweze kupotea.

Bango hili ni la rangi nyeupe na limebeba ujumbe mbalimbali kutoka kwa wanafunzi, mfano kwamba wanafunzi hawa wanashirikiana kama timu, wanaheshimu kila mmoja, wanafuata ndoto zao, wanafuata sheria na pia wakati.

Mwanariadha huyu ni wa nchi ya Kenya. Anafahamika kama Kimani, ni mwanariadha mlemavu na tunaona mwelekezi wake amemshika mkono wanapokuwa uwanjani. Kando yao kuna wanariadha wengine ambao wana ulemavu wa macho.

Ni michezo ya wanariadha walemavu, wanariadha hawa ni wa nchi ya Kenya. Mwanariadha mlemavu anajulikana kama Kimani, na ana mwelekezi wake ambaye anamsaidia katika kukimbia mbio hizi. Mwelekezi hana ulemavu wowote na anamsaidia mwanariadha Kimani kuafikia malengo yake ya kukimbia na kushinda.

Huyu ni mwanariadha wa kenya anayejulikana kama Samson Ojuka, alizaliwa Aprili tarehe kumi na tatu mwaka wa 1996 na anashiriki mashindano ya walemavu.

Chumba hiki ni maabara ya kompyuta au tarakilishi. Viti vimepangwa kwa foleni. Ukutani kuna madirisha makubwa yenye pazia na kisha viti hivi vina sehemu ya wanafunzi kuandikia.

Hapa ni darasani na chati imebandikwa ukutani, kuna madawati yaliyopangwa kwa pamoja na pia kuna kiti kimoja kimeanguka sakafuni. Pia kuna kiti kimeanguka sakafuni.

Ni sehemu ambayo watu wanafaa kukusanyika kunapokuwa na ile dharura kwamba moto imeshika jengo, kisha wote wanafaa wakusanyike hapa ili wapewe njia mwafaka ya kuepuka moto huo. Sehemu yenyewe ni kando tu ya tanki la maji

Ni mchezo wariadha unaohusisha kuruka umbali, na sehemu hii imejazwa mchanga kwa minajili ya wachezaji kuruka ili wasipate majeraha, na pia mchanga husaidia sana kuonyesha sehemu ambayo mtu amekanyanga, na hivyo kuwasaidia kujua kiwango cha mita ambazo mtu huyo ameruka. Mwanariadha huyu ni Samson Ochuka.

Mlango huu ni wa rangi nyekundu na una mabango mawili ya rangi nyeupe yanayoashiria kwamba mlango huu ni wa gredi ya sita na mwalimu wao ni Bwana Ivoli.

Hii ni chati inayotumika na wanafuzi wa shule ya chekechea, chati yenyewe inaorodhesha silabi, kuanzia silabi a mpaka z, na ni silabi, ni herufi kubwa na ndogo ya kila silabi ambayo imeorodheshwa jinsi inayofuatana kwenye alfabeti.

Sehemu hii ya ukuta imepachikwa karatasi nyeupe zinazo ashiria siku za wiki. Siku hizi zimepngwa kwa orodha fulani kuanzia Jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na mwisho jumamosi.

Hapa ni shuleni, maanake katikati kunaonekana na mlingoti ambao hutumika kufungia bendera ya nchi ya Kenya au ile bendera ya shule mzima, kisha kuna, kumenadhifishwa sana mazingira hapa maanake kuna maua yaliyoundwa na kisha majengo pia yametengenezwa kwa saruji, na Kuna tanki la maji.

Hapa ni mtoni na kuna mlemavu ambaye amevalia tishati ambayo ni ya Kenya. Na mlemavu huyu ana gari la walemavu na pia ana mashua iliyotiwa makasia. Hivyo, ni kana kwamba anafanya mazoezi ya kuendesha mashua kwenye maji.

Ni shule ya chekechea, shule ambayo mbele yake kuna maua aliyokatwa vizuri, kisha michoro ukutani, michoro ambayo imesheheni samaki, twiga, ndovu, wanyama wote wako wawili wanapoingia katika safina ya Nuhu.

Bango hili linaonyesha bahari kubwa na kando ya bahari hli, kuna watu ambao wanafua, wengine wananchota maji haya. Pia lina maandishi kwamba maji ni uzima. Limeonyesha vyanzo vya maji na matumizi ya maji na njia ya kukinga maji yasiharibike.

Mwanariadha wa Kenya mlemavu, anayeshiriki mbio za walemavu. Anajulikana kama Wesly Kimeli Sung alizaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne na ni mkenya kisha ana ulemavu wa mkono wa kulia.